Msichana mwenye nywele laini amebeba pumpu ya mgongoni. Amevalia surupwenye ya rangi ya buluu iliokolea. Huyu msichana ananyunyizia ng'ombe dawa. Dawa hii ni ya kupe.

Mwanamke huyu ameketi chini. Anatabasamu. Anachonga ndizi. Anatoa maganda kwenye ndizi. Ameketi karibu na shamba. Shamba hilo ni shamba la migomba. Kuna migomba mingi sana kwa hilo shamba.

Shamba hili limepandwa mimea. Mimea hii ni mahindi, mahindi hizi ni mingi. Kuna wadudu ambazo zimevamia hizi mimea. Majani ya mahindi ni ya rangi ya kijani kibichi.

Halaiki ya watu iko kwenye soko. Kuna wanaume kwa wanawake. Wengine wamekaa chini ilhali wengine wamesimama. Hawa watu wanauza ndizi. Kuna wenye wamevalia shati ya rangi ya nyekundu, ilhali wengine wamevalia nyeusi. Kuna magunia.

Mkungu huu wa ndizi umesimamishwa kwenye verenda. Iko na ndizi mingi. Ndizi hizi zimeiva. Ndizi ikiwa imeiva iko na rangi ya manjano. Ndizi zote ziko na rangi ya manjano.

Mwanamke mmoja ako kwenye shamba. Hili ni shamba la migomba. Kuna mkungu wa ndizi. Ameshikilia huu mkungu wa ndizi. Huyu mwanamke amevalia shati ya rangi ya nyeupe. Amekodoa macho kodo kodo.

Shamba hili ni la migomba. Hizi migomba ni mingi sana. Majani ya migomba ni ya rangi ya kijani kibichi. Kuna migomba mikubwa mikubwa na kuna migomba midogo midogo. Migomba mikubwa mikubwa imezaa migomba midogo midogo.

Ndizi zimepangwakwa soko ili ziweze kuuzwa. Ndizi hizi ni mingi. Ni ya aina mbili. Mwanamke mmoja mwenye amevalia shati ya rangi ya nyekundu anaendelea kuzipanga vizuri ili aweze kuziuza.

Kwenye shamba kuna mmea aina wa mahindi. Mahindi hii imekomaa, imekauka. Rangi ya mahindi inayokauka ni ya rangi ya kahawia iliyo hafifu. Kwenye shamba hii, pia mahindi ni mingi sana.

Shamba hili la migomba ni kubwa sana. Migomba pia ni mingi sana kwenye hili shamba. Migomba imejaa matunda ya ndizi. Ndizi ni ya rangi ya kijani kibichi. Kuna ndizi ambazo zimeanza kuiva ilhali zingine hazijaanza kuiva.

Kwenye shamba kuna mmea aina ya mahindi. Mahindi hizi ni nyingi sana. Rangi ya matawi ya mahindi hizi ni kijani kibichi. Mahindi hizi pia bado ni ndogondogo.

Shamba hili ni kubwa sana. Kuna sehemu ya shamba ambayo imelimwa. Sehemu nyingine imepandwa mimea. Kuna mimea aina ya mgomba. Mawingu pia ziko mingi. Mawingu hizi ni ya rangi ya nyeupe.

Mikungu ya ndizi yamewekwa chini zingine ziko ndani ya lori. Lori ni mbili, lori moja ni ya rangi ya kijani kibichi. Lori lingine ni ya rangi ya samawati. Kuna wanaume kwenye hizi lori. Mwanamke mmoja amekaa chini.

Ni wakati wa usiku. Hapa ni kwenye duka ya maziwa inayoitwa Destiny Dairies. Kuna wateja nje ya duka. Wateja hawa ni watano. Wawili ni wanawake ilhali watatu ni wanaume.

Ng'ombe hawa ni wa maziwa. Wako na rangi ya nyeusi na rangi ya nyeupe kwenye miguu, kichwa na mikia zao. Ng'ombe hawa wako kwenye uwanja. Wanakula majani mikavu. Majani hizi zimeekwa kwenye tairi.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye mchanga. Ng'ombe hawa wako na rangi ya nyeusi pamoja na nyeupe kwenye mwili yao. Ng'ombe mmoja amefunga macho. Jua limewaka sana.

Mti wa mgomba umezaa. Umezaa matunda inayoitwa ndizi. Ndizi hii ni ya rangi ya kijani kibichi, imekomaa. Ndizi ikiwa imekomaa iko karibu, inaweza kupikwa.

Mwanamume anayevalia ovaroli ya rangi ya kijani kibichi na mabuti ya rangi ya nyeusi, anakamua ng'ombe kwenye ndoo ya rangi ya nyeupe. Ng'ombe huyu amefungwa miguu mbili za nyuma ili asiweze kupiga maziwa teke.

Ng'ombe wa rangi ya nyeusi na nyeupe kwenye sehemu za miguu, amefungwa kwenye shingo, kisha kufungwa kwenye mti. Ng'ombe huyu anaonekana ako na njaa. Amekonda na hajapatiwa chakula cha kukula.

Ndizi imeshikiliwa na mkono wa mwanamme. Mkono huu uko na mishipa ya damu inayoonekana hadharani. Baadhi ya ndizi zimeiva ilhali zingine hazijaiva. Zenye hazijaiva ziko na rangi ya kijani kibichi.

Wanawake wenye wamejifunga leso kwenye viuno wanagawiwa unga. Wanawake wawili wameketi chini, mmoja ameinama, wawili wamesimama. Kati ya hao wenye wamesimama, mmoja amebeba mtoto. Wako nje ya nyumba.

Hizi ni mimea za migomba. Migomba hizi zimezaa matunda ya mandizi. Kwenye kila kungu la ndizi, kumewekwa mfuko ili kufunika hizi ndizi zisiweze kuchomwa na jua kali.

Hii nishamba la migomba, kwenye shamba hili kuna migomba mingi. Migomba mitatu imezaa ndizi. Kuna mikungu mitatu ya ndizi, mikungu miwili vimeiva, moja haijaiva, mikungu miwili ziko na ndizi ambazo rangi yao ni ya manjano mkungu mmoja iko na ndizi ambayo rangi yao ni ya kijani kibichi.

Mwanaume anayevalia long'i ya rangi ya nyeusi na mabuti ya rangi ya nyeusi amesimama kwenye shamba lake, anatazama ndizi kwenye mgomba na kuishika, inaonekana kuwa anaiangalia kama imekomaa.

Ng'ombe wanne wa maziwa wanaonekana kwenye kivuli. Ng'ombe hawa wako na rangi ya nyeusi na nyeupe. Ng'ombe mmoja amelala chini akiangalia upande mwingine. Ng'ombe wawili wanaangalia upande wenye wametengewa ili waweze wakakunywa maji.

Ng'ombe wa maziwa wa rangi ya nyeusi na nyeupe kwenye mkia anakamuliwa. Mwanaume amechuchumaa huku akimkamua huyu ng'ombe kwenye ndoo. Hapo chini, kuna maziwa yenye yamemwagika. Inaonekana kuwa huyu ng'ombe amepiga mateke haya maziwa kisha yakamwagika.

Ng'ombe wawili wako katika sehemu yao ya kukamuliwa. Ng'ombe hawa wako na rangi ya nyeusi na nyeupe. Machine ya kukamuliwa imeekwa kwenye chuchu zao. Kwa machine , kuna mitungi za kuweka maziwa. Maziwa inaonekana kwa ndani.

Huu ni mti wa mgomba. Mti huu umezaa ndizi kubwa sana. Ndizi hii imekomaa, mti huu wa mgomba umesaidiwa kusimama na kigegere. Kigegere imesaidia ndizi ili isiweze kuangushwa na upepo.

Ng'ombe wa maziwa amefungwa, miguu zake za nyuma zote mbili zimefungwa na kamba ili aweze kukamuliwa. Mwanamke fulani ameeka ndoo chini ili akikamua maziwa ziingie ndani ya hiyo ndoo.

Mwanamume moja anayevalia koti ya rangi ya nyeusi na helmeti ya rangi ya nyeusi anaweka maziwa kwenye konteina ya rangi ya nyeupe. Hizo koteina ziko kwenye rangi ya gari ya nyekundu.

Watu watatu wanaonekana kwenye chumba. Mmoja ni mwanamke mzungu ilhali wengine wawili ni wanaume. Mwanamke ameketi chini. Wote wamevalia manguo ya rangi ya nyeupe. Inaonekana kuwa, wanapika chakula kwenye jiko.